Mwalimu anawaonyesha wanafunzi pedi ya kike huku akiwa amesimama mbele ya ubao wa darasa. Inaonekana ni somo kuhusu afya na uzazi na elimu ya hethi ambayo ni muhimu kwa wasichana balehe kujitunza na kujielewa.

Hii ni dawa ya brufen ambapo huwa inakuwanga kama mtu akona homa ama kichwa inauma miwili vitu zote ambazo huwa inasaidia kupunguza ama kuwa na afya zake ambazo huwa zinatakikana ichukue hizo dawa

Kuna tangazo la mganga wa kienyeji anayeitwa doctor Galazinga. Mezani kuna vitu kama: karata, mishumaa, vitabu na dawa za kienyeji. Anatangaza kuwa anaweza kusaidia kwa kutumia uchawi na mapenzi, ibilisi na dawa za mvuto. Nambari yake ya simu imeandikwa chini kwa maandishi ya kijani.

Mfanyakazi wa afya anampa msichana chanjo kwenye mkono wa juu, hii inaonyesha juhudi za kuimarisha afya ya jamii hasa kwa watoto na vijana kupitia chanjo dhidi ya magonjwa hatari.

Apa tunaona mtaalamu wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum .Vipimo vya macho ni muhimu kwa kugundua matatizo kama kuona kwa mbali au karibu na kusaidia kupata miwani inayofaa mapema inayowezekana.

Chanjo ya homa ya manjano yellow fever vaccine kuna chupa tano za dawa zilizopangwa pamoja na kisanduku cha dawa, sanduku linaandikwa jina la chanjo na maelezo mengine ya matumizi, chanjo hii hutolewa ili kulinda watu dhidi ya homa ya manjano, ni dawa muhimu inayotumika katika vituo ya afya na hosiptali.

Inaonyesha wagonjwa wakipokea huduma ya matibabu kutoka Kwa wahudumu wa afya waliovaa makoti meupe na barakoa mmoja wao anampima mgonjwa aliyeketi kwenye meza na kliniki huku vifaa vya matibabu vikiwa mezani

Wanawake wawili wakiwa ndani ya chumba cha tiba au mazoezi mmoja ameketi na anainua mkono huku mwingine akimsaidia. Wanatumia pombe jeupe linalo linaning'inia kwa njia ya mazoezi ya miwili. Uunda hii ni sehemu ya mfunzo au tiba ya mwili kwa wagonjwa wote wamevaa mavazi ya hospitalini au taasisi za afya.

watu wengi hupata maambukizi ya njia ya mkojo maarafu kama UTI . Vidonge vya cranberry pills zinasaidia kupunguza dalili ya kusaidia kuzuia kurudia na maambukizi haya ni muhimu kutafuta maelekezo ya daktari wakati wa matumizi.

Huduma ya meno ni muhimu kwa afya ya mwili kwa ujumla. Hapa tunaona daktari anahudumia mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kisasa kuhakikisha usafi na matibabu ya kina ya kinywa. Ni vyema kutembelea daktari wa meno mara kwa mara.

Mhudumu wa afya akimpa chanjo mwanaume aliyevaa mavazi ya kijadi na barakoa. Mhudumu amevaa koti ya Unicef akionyesha pembeni rasmi ya chanjo. Hii ni juhudi ya kulinda afya ya jamii dhidi ya magonjwa hatari.

Chanjo ya MMR ambayo ulinda dhidi ya magonjwa matatu surua, Matumbwitumbwi na Rubela. Chanjo hii ni la muhimu kwa watoto na hata watu wazima ili kuzuia maambukizo hatari katika jamii.

Jengo lililoanguka na limebomoka kabisa. Watu wengi wakiwemo askari na zimamoto na waokoaji wako eneo la tukio. Wengine wamesimama juu ya mabaki ya jengo wakitazama au kusaidia. Na tukio la dharura na huenda kuna juhudi za kuwaokoa watu waliokwama. Picha hii ilipachikwa mwaka 2019 na inaonyesha hali ya maafa.

Inaonyesha mtu akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno akihudumiwa na wahudumu wawili waliovaa mavazi ya hospitali au barakoa. Daktari mmoja anamfanyia uchunguzi wa meno huku mwingine akionyesha ishara ya dole gumba kuashiria mambo yanayoendelea vizuri, hii ni kliniki ya kisasa wa meno.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa anapewa oxygeni na nesi aliyevaa barakoa na glavu. Inaonekana ni hali ya dharura inayoitaji uangalizi wa karibu na mazingira yanaonyesha ni chumba cha wagonjwa maututi hospitalini.

Daktari wa macho akiwa anamfanyia mgonjwa uchunguzi kwa kutumia kifaa cha macho, wote wameketi uso kwa ndani ya chumba kwa hospitali daktari amevaa barakoa na kanzu nyeupe akionyesha huduma ya kitaalamu ya afya ya macho.

Dawa hizi ni za kutuliza maumivu na hutumika kwa wagonjwa wanaopata maumivu ya mwili kama vile kichwa, meno au maumivu baada ya upasuaji. Ni muhimu kuzitumia kwa kufuata maelekezo ya daktari ili kuepuka madhara au tegemezi.

Ni chanjo ya MMR inayolinda dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Inapendezwa kwa watoto walio na mwezi kumi na mbili au zaidi na inasaidia kuzuia kuenea kwa wagonjwa hata hatari katika jamii.

Hii ni sehemu ya duka la mitishamba ambapo mizizi magome na dawa za kiasili zimepangwa kwenye rafu. Ukutani kuna maandishi yanayo yanayoeleza magonjwa yanayotibiwa kama vile shinikizo la damu, pumu, matatizo ya hedhi na tumbo. Duka hili linategemea tiba mbadala za kienyeji.

Moto mkubwa ukiteketeza nyasi ndefu ndani ya kichaka. Moshi mzito unapaa juu na moto unaonea kwa kasi. Inaonekana kama ni moto wa porini ambapo unaweza kuwa hatari kwa mazingira na viumbe hai waliopo karibu.

Inaonyesha watu wakitembea kwenye maji ya mafuriko karibu na nyumba za jadi iliyojengwa kwa nyasi. Inaonekana ni jamii ya vijijini inayokumbwa na athari za mvua kubwa au mafuriko huku wakijaribu kuokoa mali zao.

Tunaona daktari wa meno akiwa kazini akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari. Mgonjwa amevaa miwani ya kujikinga na daktari pia amevaa glavu na miwani ya macho, anaonekana kuwa anafanya matibabu ya meno ya kisasa.

Hii ni dawa ya risperdal ni yenye kipimo miligramu nne . Dawa hii hutumika Kwa matibabu ya matatizo ya akili kama vile nasipfremia dawa hii inapaswa kutumiwa kwa uangalifu na kwa maelezo ya daktari pekee.

Kuna kalabash kubwa ya rangi ya kahawia iliyowekwa juu ya chombo cheusi ,imefungwa kamba nyekundu nyeupe na kupambwa kwanga shanga ndogo la rangi nyeusi na nyekundu. Pembeni kuna vyombo vya plastiki vya rangi tofauti vikiwemo vikombe vya mtungi vinavyoonekana kuwa na dawa au vitu vya kienyeji inayovile inaonekana kwa sehemu ya shughuli za tiba au imani za jadi.

Daktari anazungumza na mgonjwa kwa umakini, mkubwa huku akielezwa jambo fulani la kiafya .Mazingira yanayoonyesha ni kambi ya afya au kliniki ya muda. Ambapo matibabu ya afya inapotolewa watu wengi kwa pamoja.

Familia changa hospitalini mara baada ya mama kujifungua. Tunaona baba akimshika mtoto mchanga kwa upole huku mama akiwa karibu akitabasamu. Ni wakati wa furaha, shukrani na uzazi salam. Mtoto amefungiwa vizuri kwenye blanketi jekundu, ishara ya mapenzi na uhai mpya.

Naona daktari aliyevaa barakoa akiwa makini anachukua dawa kwenye chupa kwa kutumia sindano. Anaonekana kuwa anajiandaa kwa ajili ya kumpa mgonjwa chanjo au matibabu. Mazingira ni safi na ni ya kiafya ikionesha tahadhari na usalama wa kima.